Daktari aliyevaa mavazi maalumu, akimpa matibabu ya meno mgonjwa aliyelala kitandani huku pembeni kukiwa na nurse, ambae ameshika vifaa vingine, atakavyotumia daktari huyo.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wamekaa katika viti na wengine wamesimama wapo katika jengo la hospitali wakisubiri kupewa huduma huku muuguzi mmoja aliyevaa sare ya rangi nyeupe akimuelekeza mgonjwa sehemu ya kuenda.

Daktari mmoja aliyevaa koti jeupe na kushika mafaili, akimwangalia na kumchunguza mtoto aliyekaa kitandani pamoja na mama yake, katika chumba cha wodi ya hospitalini, huku mtoto mwingine akiwa amekaa kwenye kitanda cha pembeni.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya maziwa, kina madirisha yenye mapazia ya bluu pamoja na wafanyakazi mbalimbali wa hospitali waliosimama na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti, huku mbele yao kukiwa na meza, na pembeni yao kuna karatasi ngumu yenye maandishi.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba kilichopakwa rangi nyeupe, wamekaa katika makochi aina ya sofa, huku mmoja ambaye ni daktari wa afya ya akili au msaikilojia, akimsikiliza na kuandika maelezo kwenye daftari, kutoka kwa mgonjwa wake aliyefika eneo hilo.

Wanawake mbalimbali waliobeba watoto wadogo wamekaa mbele katika viti vya plastiki pamoja na watu wengine wengi, wote wapo katika sehemu iliyojengwa kwa maturubai na miti. Huku kukiwa na mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya njao na kushika bahasha mkononi akiwaandikisha wanawake hao, walio na watoto.

Muhudumu hospitalini amevaa mavazi maalumu akimpima uzito mtoto mdogo alietundikwa kwenye mzani, pembeni akiwa na mama aliemshikiria, huku watu na watoto wengine wakiwa wamekaa kwenye viti katika eneo hilo la hospitali

Madaktari wawili waliovaa sare maalumu na barakoa, huku mmoja akiwa amevaa miwani wanamuhudumia mtoto mdogo aliyelala kitandani kwa kutumia vifaa maalumu.

Matunda pamoja na dawa tofautitofauti za asili, zilizowekwa katika vifungashio vyenye ukubwa maandishi na rangi tofautitofauti, vimepangwa na kufungwa vizuri. Dawa hizi zinatumika katika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa mbalimbali za asili zilizo katika mfumo wa magome ya miti, mizizi pamoja na mbegu zimewekwa mezani na kwenye mabakuli madogo, zinatumika katika kutibu magonjwa tofautitofauti katika mwili wa binadamu.